Huyu ni mkulima, mkulima huyu ni mfugaji wa ng'ombe aina ya maziwa. Hapa tunamuona akiwa anakamua ng'ombe huku ameweka ndoo chini yeye akiwa amevalia kofia na viatu pamoja na nguo.

Ukulima ni kitu ya muhimu sana maishani mwetu. Kuna upanzi wa mimea mbalimbali pamoja na upanzi wa matunda. Matunda yanaweza kutusaidia kupata chakula pamoja na kutupea pesa ili kutumia kupata vitu zingine.

Hapa tunaona watu wawili. Watu hawa ni wanaume ambao wako katika jumba fulani wakiwa wanafanya kazi. Pia katika picha kuna ng'ombe ambaye anaoshwa na maji. Katika maji hii pengine kuna dawa inayotumika ili kuweza kusaidia ng'ombe dhidi ya magonjwa.

Maji ni kitu ya muhimu katika maisha ya mwanadamu. Katika kazi zetu za kila siku, maji lazima itumike katika sekta mbalimbali. Maji hutumika majumbani, hospitalini na katika sehemu mbalimbali ya nchi.

Ndizi ni chakula ya maana sana katika maisha ya mwanadamu. Husaidia kuleta vitamini inayohitajika katika mwili na tena huongeza nguvu mwilini. Kuna aina mbalimbali za ndizi. Pia kuna ndizi ya kupika na ile inayoliwa ikiwa imeiva.

Mchele ni chakula unaopatikana katika kila jamii. Tena hupendwa na wengi haswa watu kutoka jamii ya waswahili. Huweza kutumika katika nyumbani kwetu na hata katika sherehe mbalimbali kama sherehe za harusi na hata sherehe zingine.

Ndizi ni chakula muhimu nchini Kenya. Ndizi ina kazi tofauti tofauti, katika miili yetu. Huweza kutumika kama kabohaidreti, pia tena kama vitamini. Ndizi husaidia sana katika miwili yetu, na tena husaidia katika kuleta pesa.

Ng'ombe hii ina rangi miwili, rangi nyeupe na ile ya nyeusi. Kando ya ng'ombe kuna mkulima hodari ambaye anamiminia ng'ombe dawa, ili kusaidia kuua vidudu hatari, ambao wanaweza kuleta magonjwa kwa ng'ombe.

Ng'ombe aina hii ni ya maziwa. Mnyama huu hufugwa na wakulima wenye taaluma ya aina yake kwa kuwa wao hupata ugonjwa kwa urahisi na pia kazi hii sio rahisi mno. Hata hivyo ufugaji huu una faida nyingi sana.

Upanzi wa ndizi hulinganishwa na jamii fulani nchini Kenya. Ijapokuwa ndizi hupandwa karibu na kila mkulima, jamii ya wakisii sana sana ndio wakulima wakuu katika kupanda mmea huu.

Hapa kuna mkulima, mkulima huyu ni mpanzi wa matunda, hapa tunamwona akikagua ndizi yake. Ndizi hii imekuwa tayari, tena anakagua ili kuona ikiwa iko na ugonjwa fulani au ikiwa imeshikwa na dudu.

Huu ni wakati wa mavuno. Mkulima amepata mavuno makubwa na shamba limekuwa tayari. Mahindi yameshakauka na yakawa na rangi ya hudhurungi. Hii inaonyesha kwamba mkulima alifanya kazi mzuri sana.

Matukio kama haya yamekuwa tangia miaka ya zamani. Hii ilikuwa njia moja ya kuleta jamii pamoja katika hali ya kujaribu kuleta umoja. Wanyama kama ng'ombe walioshwa kwenye dawa hili ili kuwaepusha na vidudu hatari.

Shamba hili linaonekana yenye rotuba na ya kupendeza. Mimea iliyoko ndani yake ni ya kijani kibichi na tena yenye afya. Hii ni ishara kuwa mimea imepata mvua ya kutosha na kwa wakati unaofaa.

Chakula kiitwacho maziwa ni chakula muhimu katika mwili. Maziwa husaidia katika kutengeneza mifupa na pia Katika kuleta nguvu katika mwili. Hapa tunaona wakulima wakiwa wameleta maziwa pia na wanunuzi wakiwa wameenda kununua maziwa.

Hii ni barabara kuu ya mji fulani. Kwenye barabara hii kuna vyombo tofauti tofauti za kusafiri. Pia barabara imeekwa lami na tena kuna mahali imetengezwa kwa ajili ya watu wa kutembea miguu.

Kilimo biashara imekuwa sio jambo geni tena kwetu kwa kuwa imekuwa tegemeo kwa wengi kutokana na uhaba wa kazi kwa vijana na hata wale wote waliohitimu. Watu wengi wameingia kwenye kilimo haswa ya mimea kama ndizi jinsi tunavyoona kwenye picha hii.

Huu ni kifaa cha kukamua ng'ombe. Uzinduzi wa kifaa hiki umerahisisha kazi ya kukamua ng'ombe. Pia inaleta urahisi katika kazi ya ukulima. Tena inasaidia wakulima kwa kufanya kazi yao ya kila siku.